Mwanamke aliyevaa hijabu ya rangi ya kijivu na nguo za rangi nyepesi, akiwa ameketi kwenye sofa ya zambarau. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza ndogo ya kahawia iliyo mbele yake. Kwenye meza hiyo, kuna mishumaa, chombo kidogo chenye maua meupe na vitabu.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti masikioni na anatazama somo la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweusi ulioandikwa fomula za hisabati au fizikia. Mwanafunzi ameshika kikombe cha rangi ya waridi ikionyesha mazingira ya starehe ya kujifunza nyumbani au ofisini.

Kundi la wataalamu wanne, wawili wanaume na wawili wanawake wakiwa wamekusanyika akribu na meza kubwa yenye kompyuta mpakato na nyaraka. Wanaonekana kujadili jambo fulani kwa umakini huku mmoja wao akionyesha kitu kwenye meza.

Mwanaume mwenye nywele za dhahabu akiwa ameketi kwenye dawati, akijifunga tai au kurekebisha kola ya shati lake jeupe. Ameangalia upande, labda akijiandaa au akitazama kitu. Mezani kuna kompyuta, simu, kikombe na vifaa vingine vya ofisi.

Mchoro unaoonyesha mpangilio wa vifaa vya kujifunzia au kufanya kazi kwa mbali. Ina kompyuta ndogo iliyowazi ikionyesha programu ya elimu mtandaoni yenye picha ya mwanafunzi aliyevaa kofia ya kuhitimu.

Kompyuta ndogo iliyo wazi ikiwa imewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya manjano. Kwenye skrini ya kompyuta neno e-learning . Limeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna alama za ikoni zinazoashiria masomo au mafunzo ya mtandaoni.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu ameketi kwenye kiti cha ngozi cha rangi ya kahawia, akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa mapajani mwake. Amevalia sweta laini ya rangi ya maziwa na suruali ya samawati. Anaonekana kuzingatia anachofanya kwenye kompyuta, labda akifanya kazi au kujifunza.

Mwalimu mwanaume anayeonekana kuwa na asili ya kiafrika akisimama karibu na watoto wawili, mvulana na msichana, ambao wako mbele ya kompyuta mpakato. Mwalimu anasaidia au kuwaelekeza watoto hao ambao wanaonekana kujishughulisha na kitu kwenye skrini ya kompyuta.

Simu mahiri iliyoshikiliwa na mkono, ikiwa na picha za ikoni mbalimbali za programu na mawasiliano zikielea juu yake, zikionyesha muunganisho wa kidijitali na mtandao. Ikoni hizo ni pamoja na barua pepe, kompyuta ndogo, mawingu ya kuhifadhi data , na alama nyingine za mtandaoni, zikipendekeza matumizi mengi ya simu na intaneti.

Mtu akifanya kazi au kusoma kwenye meza ya mbao, akitumia kompyuta ndogo. Mkono ya mtu huyo inaonekana ikiandika kwenye kibodi cha kompyuta. Karibu na kompyuta kuna kitabu kilicho wazi, simu ya mkononi, daftari, kalamu na kikombe cha kahawa.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopigwa rasta akiwa ameketi kwenye dawati ofisini akishika na kusoma karatasi . Amevalia shati la samawati iliyokolea. Kwenye dawati lake kuna kompyuta ndogo, kikombe cha kahawa na glasi. Nyuma yake kuna ubao mweupe mwenye chati na maelezo mbali mbali na madirisha makubwa yanayoonekana nje.

Mchoro unaoonyesha watu wanne, wawili wanaume na wanawake wawili, wakiwa wamekaa kuzunguka dunia. Katikati kuna globu ya dunia ikionyesha umuhimu wa utendawazi au mawasiliano ya kimataifa.

Wanafunzi watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume, wakiwa wameketi mezani na katazama kompyuta kibao. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia ikionyesha wanafunzi wakishirikiana au wakijifunza pamoja.

Mwanamke amevaa hijabu nyeusi na sweta ya rangi ya kijivu akiwa ameketi kwenye sofa au kiti na kompyuta mpakato mbele yake. Anaonekana kuzingatia anachokifanya kwenye kompyuta. Mwanga wa jua unapita dirishani na kumwangukia ukutani nyumba yake ukiunda vivuli.

Mwanamke mwenye nywele zenye mawimbi, amevaa sweta ya rangi ya chungwa na miwani. Anaonekana akitazama kitu kwa makini, akiwa ameshikilia kalamu na kueka mkono wake chini ya kidevu. Upande wa kushoto, kuna picha ndogo ya ikoni ya kompyuta yenye ishara ya kucheza video. Ikiashiria maudhui ya kidijitali au video.

Wanawake wawili, labda wanafunzi au wafanyakazi wakiwa wamejikita kwenye kompyuta zao ndogo. Mwanamke aliye mbele amevaa nguo yenye muundo wa kipekee na ana nywele ndefu zilizosokotwa. Anaonekana akichunguza skrini ya kompyuta yake na ana kalamu mkononi, huku akiwa na daftari mbele yake.

Dawati la kazi lenye kompyuta katikati. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwanaume aliyevaa suti ya samawati akisimama mbele ya ubao mweusi wenye fomyula za hisabati. Dawati lina vifaa vingine na mapambo madogo. Nyuma ya kompyuta kuna dirisha kubwa linaloonyesha mandhari ya nje lenye miti na majengo.

Dhana ya maktaba ya kidijitali au usomaji wa vitabu mtandaoni kupitia simu janja. Simu janja ya rangi ya fedha imelala juu ya meza ya mbao. Juu ya skrini ya simu kuna safu kadhaa za makabati ya vitabu yaliyojaa vitabu vidogo, yakiwa yamesimama wima na kuashiria kuwa vitabu hivyo vipo ndani ya simu.

Mwanamke mwenye nywele zilizofungwa juu ameketi mezani na anaonekana akijifunza au kufanya utafiti. Anaonyesha kitu kwenye globu ndogo ya dunia na mkono wake wa kushoto huku mkono wa kulia ukiwa kwenye kompyuta kibao yenye michoro.

Mikono ya mtu ikifanya kazi kwenye kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari. Mkono mmoja uko kwenye kibodi ukiashiria matumizi ya kompyuta. Huku mkono mwingine ukiwa umeshika kalamu ya samawati na kuandika kwenye daftari la spirali.

Mwanamke akimsaidia mtoto wa kiume kufanya kazi zake za shule au kujifunza. Wamekaa kwenye meza ya mbao iliyo na vitabu, daftari na kalamu. Mwanamke anaonekana akimwelekeza mtoto huyo akishika kalamu.

Mchoro unaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au masomo ya mbali. Inaonyesha mwanafunzi ameketi kwenye kiti na kutumia kompyuta ndogo huku akiangalia skrini ya kompyuta inayomwonyesha mwalimu akifunza moja kwa moja.

Mschana mdogo mwenye tabasamu na furaha akiwa amevaa vipokea sauti na anatazama kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Anaonekana kuwa anajifunza au anaangalia kitu chenye kuelimisha mtandaoni. Pembeni yake kuna glasi ya maziwa, kitabu wazi na penseli ikionyesha mazingira ya kujifunzia au kusoma nyumbani.

Mtu akiandika kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya duara. Kuna mto wa rangi ya kijani kibichi na mwingine wa rangi ya njano nyuma ya meza. Dirisha kubwa linaonekana kwa nyuma, likionyesha majengo nje. Pembeni mwa kompyuta kuna chombo cheusi kidogo chenye mmea na kikombe.

Kijana mwenye nywele za asili akiwa ameketi kwenye dawati mbele ya kompyuta ndogo. Anaonekana akifikiria sana akiwa ameshikilia kidevu chake kwa mkono. Amevalia sweta ya rangi nyeusi na mistari myekundu.

Mchoro unaochanganya kompyuta mpakato na kitabu. Kompyuta imefunguliwa na baada ya skrini ya kawaida, ina kurasa za kitabu zilizofunguka zikionyesha kama vile taarifa au elimu inatoka ndani yake. Kutoka kwenye kompyuta, kuna ikoni mbalimbali zinazoruka nje zikiashiria dhana kama Mpesa, mawazo, data na vinginevyo.

Mwanaume kijana mwenye nywele nyeusi na tabasamu la kupendeza akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi. Amevalia shati lenye miraba nyekundu na nyeupe juu ua shati la kijivu. Anaandika kwenye daftari lililowekwa juu ya vitabu huku kompyuta mpakato ikiwa imefunguliwa mbele yake.

Chini kutoka juu ikionyesha watu watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza nyeusi. Mikono yao inaonekana ikishika na kuelekeza kwenye skrini ya kompyuta. Mmoja anaelekeza kwenye kibodi na mwingine kwenye skrini amabyo inaonekana kuonyesha picha au programu.

Mtu akitumia kompyuta ndogoiliyo wazi na skrini inayoonyesha video ya somo. Kwenye skrini, kuna mwanamume ambaye anafundisha amesimama mbele ya ubao mweupe wenye maandishi na michoro. Kushoto kwake kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu.

Msichana akihudhuria darasa la mtandaoni au mkutano wa video. Ameketi mbele ya kompyuta, ambapo anaonekana mwanamke akitoa mada. Msichana amevaa shati ya rangi ya machungwa na shati jingine la zambarau limefungwa mabegani. Amejikita katika kuandika madokezo kwenye daftari lake lililo wazi.

Mtu akiwa ameketi kwenye dawati. Amevaa hedi za masikioni na anashiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta inaonyesha nyuso za watu kadhaa wakiwa kwenye simu ya video. Mtu huyo anaonekana akiandika au kushika kalamu, akionyesha ushiriki wake katika mkutano.

Watoto watatu wakiwa wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta mpakato ya rangi nyeusi. Mtoto mmoja anaonekana akiandika kwenye keyboadi huku wengine wawili wakimtazama kwa makini; mmoja wao akiwa ameshika kalamu. Wote wamevalia sare zinazoashiria kuwa wao ni wanafunzi.

Mwanamke kijana mwenye nywele za kupinda na miwani akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yake. Anatabasamu usoni na anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu ya samawati. Anaonekana yuko ndani ya nyumba labda sebuleni au jikoni ambapo kuna dirisha kubwa lililo wazi likionyesha mimea ya kijani nje.

Mtoto mdogo, pengine mvulana akiwa amevaa vipokea sauti vya samawati na amekaa mbele ya kompyuta ya mezani. Mtoto anaonekana akishiriki katika darasa la mtandaoni au kikao cha video akizingatia skrini.

Kundi la wasichana sita, wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya samawati. Wameketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa chenye muundo wa maua. Kila msichana ana kompyuta mpakato mbele yake, na anaonekana akifanya kazi au kujifunza kwayo.

Mchoro wa kidijitali unaowakilisha elimu ya mtandaoni, inaonyesha mwanamke ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta ndogo akisikiliza au akishiriki katika darasa la mtandaoni. Kwenye skrini kubwa ya kompyuta iliyo nyuma yake, kuna mwalimu mwanaume akifundisha.

Kitabu wazi na kompyuta mpakato zikiwa zimeundwa kwa mistari na nukta zinazong'aa, zikitoa taswira ya teknolojia na maarifa ya kidijitali. Rangi za zambarau na samawati zinatawala zikiipa picha mwonekano wa kisasa na wa kiteknolojia.

Mwanamke akiwa na nywele ndefu zilizosokotwa na miwani. Ameketi mbele ya kompyuta ya mikononi. Amevaa vipokeasauti vyeupe akionyesha kuwa yupo kwenye simu ya video au mkutano wa mtandaoni na watu wengine ambao picha zao zinaonekana kwenye skrini ya kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ya nyumba au ofisi ukiwa na taa na viti vingine vya kawaida vinavyoonekana.

Bano lenye mandhari ya samawati likielezea jukwaa la elimu kidijitali. Kwenye upande wa kushoto kuna maandishi yanayoelezea zaidi kuhusu jukwa hilo. Upande wa kulia kuna michoro inayooyesha watu wakitumia vifaa vya kidijitali kama simu na kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza pamoja na kofia za kuhitimu na rundo la vitabu ikisisitiza dhana ya elimu ya mtandaoni.

Chumba cha kulala chenye kuta za rangi ya zambarau isiyokolea, kuna vitanda viwili vilivyotandikwa shuka nyeupe. Kitanda kimoja kiko upande wa kushoto na kimeunganishwa na kabati la mbao lenye nafasi ya kuweka televisheni. kitanda kingine kiko upande wa kulia.

Maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu mbili za kazi zenye makabati chini yake na ya sinki. Kwenye meza hizo kuna vifaa vya maabara kama vile glasi za kemikali, maikroskopu na taa za meza. Kuna viti vya mbao vya kukaa kwenye meza hizo.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda cha ghorofa upande wa kulia chenye shuka zenye michoro tofauti. Upande wa kushoto kuna meza ndefu ya mbao iliyoshikiliwa ukutani na kiti cha samawati yenye fremu ya mbao. Kuna pazia lenye mchoro wa samawati na nyeupe kwenye dirisha.

Basi la shule ya gari la manjano yenye maandishi upande wake. Ndani ya basi kupitia madirisha kunaonekana wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare za shule. Nje ya basi upande wa kulia kuna watu wazima wachache wakiwemo mwanamke aliye vaa vazi la samawati na wanaume walio valia suti.

Chumba chenye vitanda viwii vilivyopangwa juu kwa juu, likikiwa na godoro nyeupe na duve za rangi nyekundu na samawati. Ukuta wa nyuma wa vitanda ni wa rangi ya samawati. Upande wa kulia wa picha , kuna eneo dogo la kujisomea au kufanyia kazi likiwa na meza na kiti karibu na dirisha.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Baadhi ya vitanda vina magodoro na shuka, huku vingine vikiwa tupu. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala cha wanafunzi au makazi ya muda, kutokana na idadi kubwa ya vitanda.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi walioketi kwenye viti vyekundu. Inaonekana ni mkutano, sinema au kongamano kutokana na idadi kubwa ya watu waliokusanyika na jukwaa upande wa kulia. Watazamaji wengi wanaonekana wamevalia nguo za kikazi na wengine wanatumia kompyuta ndogo au wanashika karatasi.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au wa tamasha ukiwa umejaa watu wengi, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya samawati wakiketi kwenye viti vyekundu. Ukumbi una muundo wa mviringo na taa za samawati zinazong'aa kwenye dari.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi au shirika. Wengi wao wamekaa mbele ya kompyuta zao mpakato na wanaonekana wakizingatia somo au wastilishaji . Nyuma yao kuna screen ya projector inayoonyesha grafu au chati. Mazingira yanaashiria semina au mafunzo ya kiteknolojia.

Darasa tupu lenye viti na meza za samawati na nyeusi zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa mawili yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia na kuonyesha miti nje. Ukuta wa darasa una rangi nyepesi, labda nyeupe au kijivu na sakafu inaonekana kuwa na rangi nyeusi.

Lango la kuingilia la jengo, labda chuo kikuu au shirika kubwa. Kuna barabara ya lamii inayoelekea kwenye jengo la paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi ya matofali. Kwenye upande wa kulia wa jengo, kuna bango kubwa lenye nembo na maelezo mbali mbali likionyesha labda ramani au orodha ya majengo.

Kiti kimoja cha samawati kinachotumika katika kambi za mikutano au mihadhara. Kiti hicho kina sehemu ya kuwekea mikono yenye rangi ya kahawia na meza ndogo inayoweza kukunjwa kutoka upande mmoja ambayo pia ina rangi ya kahawia. Kuna miguu mieusi na kimekaa juu ya sakafu ya mbao.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila kimoja kikiwa na magodoro yenye shuka zenye michoro. Kati ya vitanda hivyo kuna kabati kubwa nyeupe yenye makabati na draw nyingi pamoja na nafasi ya kioo au dawati.

Chumba cha mazoezi chenye watu kadhaa wakifanya mazoezi mbalimbali. Wanaume wengi wanaonekana wakitumia vifaa vya kunyanyua vyuma na mashine ya zoezi. Sakafu ya chuma inaonekana kuwa na zulia jekundu. Mazingira yanaashiria kuwa ni sehemu ya kufanyia mazoezi ya viungo.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri. Madirisha makubwa yenye paa za usalama yanaruhusu mwanga mwingi kuingia darasani. Ukuta wa mbele una rangi ya manjano na unaonekana kuwa na mabango au chati za masomo zilizo bandikwa, huku sehemu ya chini ya kuta ikiwa na rangi ya samawati.

Darasa la shule lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu. Kuta za darasa zinaonekana kuwa hazijapigwa plasta, labda ni za udongo au ziko katika hatua za ujenzi. Dirisha chache zinaonekana upande wa kushoto. Nyuma ya darasa, kuna bango la kijani lililobandikwa ukutani.

Kundi la wanafunzi au washiriki wa mkutano wakiwa wamekaa kwenye viti na meza za kahawia ndani ya chumba kikubwa. Wengi wao wanaonekana kusikiliza kwa makini na baadhi yao wakiwa na karatasi na kalamu mbele yao. Chumba kina kuta za rangi nyepesi na milango au madirisha kwa nyuma.

Ukumbi mkubwa wa ndani, unaoonekana kama uwanja wa michezo au ukumbi wa hafla. Kuta zimepakwa rangi ya samawati na kuna mistari nyekundu inayounda muundo kwenye dari. Sakafu inaonekana kuwa na mistari ya uwanja wa michezo labda mpira wa kikapu.

Chumba chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na neti nyeupe ya kuzuia mbu. Kitanda cha kushoto kinaonekana kuwa kikubwa kuliko kile cha kulia. Vyote vimetandikwa shuka nyeupe safi na vina fremu za mbao. Kati ya vitanda kuna zulia dogo jeupe.

Maabara ya kisasa iliyo wazi na safi ina meza ndefu zenye sinki na mabomba ya maji zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kufanya majaribio ya kisayansi. Madirisha makubwa yanaacha mwanga wa kutosha kuingia.

Maktaba kubwa au chumba cha kusomea chenye shuguli nyingi. Kuna watu wengi ,wengi wao wakiwa wanafunzi au watafiti wameketi kwenye meza wakisoma wakitumia kompyuta ndogo au wakifanya kazi zingine za masomo.

Kundi la vijana au watu wazima wakicheza sokaa kwenye uwanja mkubwa wa nyasi. Wamevalia nguo za michezo ya rangi tofauti na baadhi wamevalia jezi za timu. Kwa mbali kuna majengo na miti ikionyesha kuwa uwanja huu unaweza kuwa sehemu ya shule ,chuo kikuu au kituo cha michezo kilicho mijini.

Darasa la shule, ambapo mwalimu mwanaume anazungumza na wanafunzi wawili walioketi kwenye madawati yao ya rangi ya njano. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye madawati mengine darasani. Darasa linaonekana kuwa jipya na safi likiwa na kuta za rangi ya njano isiyokolea na madirisha makubwa.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyotenganishwa na meza ndogo na viti viwili vyeupe. Vitanda vina fremu za chuma nyeusi na shuka za samawati hafifu. Kati ya vitanda kuna zulia jeupe na lenye mto lenye milia. Chumba kinaonekana kuwa na safu ya vigae.

Kundi la vijana kadhaa wanaonekana kuwa wanariadha, wakikimbia au wakifanya mazoezi kwenye uwanja wenye nyasi. Wamevaa nguo za michezo na mmoja wao anaonekana kuwa ameanguka au yuko katika harakati za kuinuka kutoka chini.

Darasa la kisasa lenye meza na viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuna skrini kubwa ya televisheni au projekta iliyowekwa ukutani mbele ya darasa. Madirisha yenye milango ya chuma yanaruhusu mwanga kuingia na taa za miale zimewekwa kwenye dari.

Chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa, kilichofunikwa na shuka yenye muundo wa rangi nyeusi na nyeupe, inayofanana na ya pundamilia. Kitanda hicho kina kichwa chenye muundo wa chuma cha jua. Ukuta wa nyuma umepakwa rangi ya kijani kibichi na sakafu ni nyekundu.

Chumba chenye vitanda viwili kila kimoja kikiwa na godoro lililofunikwa na shuka yenye muundo na mto mmoja mweupe. Vitanda hivyo vina fremu za mbao. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao au vigae vya mbao. Ukuta wa chuma umepakwa rangi nyepesi.

Chumba chenye vitanda viwili ya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vikiashiria kuwa ni chumba cha kulala cha watu wengi. Labda katika hosteli, bweni au kampi. Kuna runinga mbili ndogo zilizowekwa kwenye kuta na pazia zenye rangi ya kahawia zimeningizwa kwa madirisha.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lenye viti vingi vilivyo pangwa kwa mtindo wa kundi za mihadhara. Viti ni vya mbao vikiwa na dawati ndogo la kukunja kwa kila kiti na vimepangwa katika safu zinazopanda juu kuelekea nyuma, zikitenganisha na ngazi.

Mwalimu au mhadhiri anasimama mbele ya ubao mweupe mkubwa, akiandika au kueleza kitu kwa kutumia chaki au kalamu. Kuna wanafunzi wachache wameketi kwenye madawati wakisikiliza au kuandika. Chumba kinaonekana kuwa rahisi, chenye madawati ya mbao na kuna ubao mwingine mdogo wa ziada ukutani.

Chumba kidogo cha kulala. Kuna kitanda kimoja kilicho na shuka zenye michirizi mieusi na mieupe kama pundamilia na mablanketi yenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na mto wenye mistari ya rangi mbalimbali. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo na kiti na dirisha lenye pazia ya rangi ya samawati linaonekana kwa mbali.

Chumba kidogo chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda cha chini kimetandikwa shuka za rangi ya kijivu na nyeupe. Chini ya kitanda cha chini kuna kabati mbili za mbao. Ukuta wa nyuma wa chumba una rangi ya machungwa hafifu na kuta za pembeni zina rangi ya zambarau.

Darasa au maktaba iliyojaa watoto. Watoto wengi wamekaa kwenye meza za mbao wakisoma vitabu au wakitumia vifaa vya kielektroniki vinavyofanana na kompyuta ndogo. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Maabara ya kisayansi yenye wanafunzi au watafiti wengi waliovalia makoti meupe ya maabara. Wanatumia vifaa mbalimbali vilivyopangwa kwenye meza ndefu zenye nyuso nyeusi. Chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili, na kuna kabati za kuhifadhi vifaa chini ya meza.

Kitanda kilichotandikwa vizuri, kikiwa na mito miwili yenye mistari ya rangi ya kahawia. Kitanda kina shuka nyeupe safi na ubao wa kitanda unaonekana kuwa wa mbao. Kwa upande wa kushoto, kuna dirisha linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Tukio la jukwaani, pengine igizo la shule au kanisani. Watu wawili wamekaa kwenye benji la mbao. Mwanaume amevaa vazi la kitamaduni lenye miraba miekundu na mieupe, huku mwanamke akiwa amevaa vazi la rangi ya manjano na samawati lililofungwa.

Kundi la wanafunzi, wakiwa wamevalia sare za shule. Wamesimama kwenye eneo lenye udongo. Wengi wao wameshikilia miche midogo ya miti, wakionyesha ishara ya kupanda miti. Mwalimu au kiongozi anaonekana katikati akizungumza na wanafunzi.

Wanaume wawili wakufanya kazi kwenye vifaa vya kielektroniki mezani. Mwanamume wa mbele mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi anaonekana akichunguza na kurekebisha nyaya ndogo kwa uangalifu chini ya taa yenye kikuza. Nyuma yake, mwanamke anaonekana akifanya kazi yake mwenyewe kwenye vifaa vingine huku wote wakitumia taa maalum za kufanyia kazi.

Mchoro unaonyesha mikono miwili ya rangi ya saamwati iliyokolea ikiwa imenyooka juu na giza lake likiashiria vivuli vya mikono hiyo. Chini ya mikono na kuizunguka kuna safu za nukta za rangi ya samawati hafifu.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya ubao wa kijani. Mwanaume amevalia shati la samawati na anatazama kamera huku akitabasamu, akiwa na chaki mkononi na amemaliza kuandika hesabu rahisi. Mwanamke, ambaye anaonekana kama mwalimu au msaidizi, amesimama nyuma yake upande wa kushoto na pia anatabasamu.

Kundi la wanafunzi wannne wakiwa wamekusanyika katika eneo la maktaba au chumba cha kusomea. Wote wanaonekana wakiongea na kucheka wakionyesha urafiki na ushirikiano. Mmoja wa wanafunzi msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku mwingine akiwa na vitabu mikononi mwake.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi akimfundisha msichana mdogo kwa kutumia vifaa vya kujifunzia. Wote wawili wamekaa kwenye meza na mwanamke huyo anamwongoza msichana katika kupanga vipande vidogo vya mbao au vifaa vingine vya hesabu vilivyowekwa kwenye ubao maalum.

Mtoto ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta. Cha kushangaza, mtoto huyo anaonekana akitumia panya wa kompyuta kwa mguu wake wa kulia badala ya mikono. Mezani kuna spika na picha zinazoonekana kwenye skrini. Nyuma kuna kompyuta zingine ikionyesha labda ni chumba cha kompyuta au darasa.

Walimu wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa mbele ya ubao wa kijani kibichi, wenye fomula za fizikia au umeme. Mwanamke, akiwa amevaa shati nyeusi, anaonekana akieleza jambo fulani kwa ishara ya mikono, huku akitabasamu.

Watoto wawili wadogo wakicheza kwenye sakafu. Mmoja wa watoto aliyevaa shati la mistari na picha ya mbweha ana viungo bandia kwenye miguu yake ambavyo vimevaliwa viatu. Mtoto mwengine aliyevaa shati la kijivu ameketi karibu naye.

Msichana mwenye tabasamu pana, akiwasiliana kupitia kompyuta mpakato. Amevalia shati ya rangi nyekundu na anaonekana amekaa kifudifudi akitumia kompyuta .Mkono wake mmoja umeinuliwa juu, labda akipunga mkono au akifanya ishara.

Mwalimu mwanamke mwenye miwani akimsaidia mtoto mdogo wa kiume mwenye ngozi nyeusi kucheza. Wote wamekaa kwenye meza nyeupe. Mwalimu anaonekana kutabasamu na kumtazama mtoto kwa upendo huku mtoto akionekana kujihusisha na mchezo.

Mwanamke mwenye urefu mfupi akiwa ameketi mezani na kuandika kwenye daftari. Amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono na ana nywele ndefu zenye rangi ya kahawia. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na vitabu au madaftari mengine.

Mwanmake anayeonekana kuwa mlezi au mwalimu akimsaidia mvulana mdogo kutumia kompyuta kibao, mvulana anaonekana kushanga au kusisimka na kile anachokiona kwenye skrini huku akishika kipande cha chakula mkononi.

Mwanaume mzima, labda mwalimu au mkufunzi akiongea na watoto wawili wa kiume. Mwanaume huyu anaonekana akitoa maelekezo au akifundisha kitu, huku akiwanyooshea kidole. Wote wawili wamevaa nguo zinazofanana na wamevalia vipokea sauti masikioni.

Mwalimu mwanamke akimfundisha msichana mdogo kwa kutumia kompyuta kibao darasani. Mwalimu anaonekana mwenye furaha na tabasamu akimsaidia msichana huyo ambaye pia anaonekana kufurahia kile anachofanya kwenye kifaa hicho. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa lenye ubao wa kijani na ramani ya dunia ukutani ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia fupi akiwa amevaa sweta ya rangi ya samawati na kijani kibichi na vipokea sauti masikioni. Mtoto huyo anatazama juu kwa umakini na nyuma yake kuna runinga inayowashwa na rafu ya vitabu au mapambo. Inaonekana kama yuko ndani ya nyumba.

Mtoto wa kiume akiwa amevaa sare za shule. Ameketi kwenye dawati darasani. Mkono wake umeelekezwa juu, akijibu swali au akitaka kutoa mchango. Kuna penseli za rangi ya kitabu cha kuchorea mbele yake. Nyuma yake kuna mtoto mwingine ambaye pia amenyoosha mkono na globu ya dunia.

Kijana wa kiume, akiwasiliana na mwanamke, labda kwa kutumia lugha ya ishara au akielezea jambo kwa ishara za mikono. Kijana huyo amevaa fulana ya rangi ya machungwa na anaonekana kuzungumza kwa bidii. Mwanamke ameketi karibu naye akimsikiliza kwa makini.

Mwalimu mwanamke akizungumza na mwanafunzi wa kiume ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu darasani. Mwalimu anaonekana kumpa msaada au kumtia moyo mwanafunzi huyo, huku akishika penseli. Mwanafunzi anaonekana kuelekeza macho yake kwa mwalimu.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia nyepesi akitazama upande wa kulia. A mevaa vipokea sauti vyeusi na ameshika kidevu chake kwa kidole kimoja akionyesha anaweza kuwa anasikiliza kwa makini au anafikiria. Uso wake unaonyesha udadisi au mshangao kidogo.

Mwalimu mwanamke anayevaa miwani na tabasamu akimfundisha msichana mdogo lugha ya ishara, mwalimu anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake na msichana mdogo pia anajaribu kuiga ishara hizo, nyuma yao kuna ubao wenye namba moja hadi ishirini ikionyesha mazingira ya darasa au kituo cha elimu ya awali.

Watu watatu jikoni wakishiriki katika shughuli ya upishi. Wawili kati yao wanaonekana kuwa na ulemavu wa akili na wamevaa aproni, wakionyesha kuwa wanajifunza au wanashiriki kikamilifu katika kupika. Mwanamke mwingine anaonekana kuwasaidia au kuwaelezea.

Darasa inayoonyesha msichana mdogo aliyevaa barakoa ya samawati na ameketi kwenye dawati. Anaonekana akitumia lugha ya ishara na mkono wake, akimjibu mtu mwingine ambaye mkono wake unaonekana kwenye kona ya chini kushoto, akionyesha pia lugha ya ishara.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wamevaa aproni na wanashughulika na kazi inayohusisha ufundi au uundaji. Mwanamke mwenye nywele za asili anaonekana akishikilia na kukagua kitu kilichotengenezwa kwa mbao.

Mwanamke na kijana wamekaa mezani wakitazama kompyuta ya mkononi, mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia na sweta la kijivu anatabasamu akimsaidia kijana aliyevaa fulana yenye mistari na anaonekana kuwa na Down syndrome akifanya kazi kwenye kompyuta.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu akisoma kitabu. Amekunja uso akionyesha umakini, na anatumia kidole chake kufuatilia maneno kwenye ukurasa. Amevaa sweta ya kijivu yenye michirizi ya rangi mbalimbali na shati jeupe ndani.

Mikono ya mtoto, labda akicheza na vyombo au michezo ya watoto yenye rangi nyingi. Kuna vyombo sita vya plastiki vya rangi tofauti kama samawati, njano, kijani na machungwa. Mikono ya mtoto inaonekana ikishika au kuchezea vifuniko vya vyombo hivyo.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wakiwa wameketi kwenye meza ndogo wakifanya shuguli za kujifunza au kucheza. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwalimu au mzazi na anamwonyesha mtoto kadi yenye picha au herufi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amesimama mbele ya ukuta mweupe. Amevaa shati la samawati hafifu na suruali. Anaonekana akizungumza au kuelekeza jambo fulani, huku mkono wake wa kulia ukiwa umenyooka vidole.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Mtoto anaonekana kuwa na ulemavu na amevalia kofia ya samawati, akitabasamu kwa furaha huku akishika bega la mwanamke huyo. Mwanamke amevalia kofia nyeupe ya kuogelea na anaonekana kuwa mwalimu au mlezi.

Kundi la watu wanne wamekusanyika kwenye meza ndogo. Kati yao, watoto wawili wa mlemavu wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wanaonekana wakishiriki katika mchezo au shughuli ya kujifunza, kwa kutumia vipande vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwenye meza. Wanawake wawili, huenda walimu au wataalamu, wanawasaidia na kuwaongoza watoto, wakionyesha mazingira ya kujumuisha na kusaidia.

Kundi la vijana wanne wakiwa wamekaa kwenye meza katika maktaba au nafasi ya kusomea. Wanaonekana wakiwa wameshirikiana katika kujifunza au kufanya kazi ya kikundi. Mmoja wa vijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha utofauti na ujumuishi.

Wanaume wawili ndani ya nyumba. Mmoja ameketi kwenye sofa amevaa kofia nyekundu na sweta akichora au kuandika kwenye ubao mweupe. Mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu amevaa kofia ya kijivu na koti la manjano akimtazama mwanaume anayechora kwa umakini na mshangao. Chumba kinaonekana kuwa cha kisasa na kizuri kikiwa na mapambo na mimea.

Mwanamke mweusi, anayeweza kuwa daktari au mtaalamu, akiwa amevaa koti jeupe la mraba akicheka na kushika mikono ya mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu. Upande wa kulia, kuna mwanamke mwingine mweupe, anayeonekana kuwa mzazi au mwalimu, naye pia akicheka na kushika mikono ya mtoto.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu, amevaa miwani na nguo za kawaida, ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme. Anajishughulisha akisoma kitabu kidogo alichokishika mikononi mwake. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu ya vitabu iliyojaa, ikionyesha kuwa yuko katika maktaba au duka la vitabu.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akisoma kitabu cha braille kutumia mikono yake. Amevaa koti la rangi ya kijivu na ana vipaza sauti masikioni uku akionekana kujikita katika usomaji wake.

Mwanamke na mtoto wa kike wote wawili wakionekana kujifunza au kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mtoto anaonekana kumtazama mwanamke kwa makini na anashika mkono wake katika ishara zinazofanana na zile za mwanamke akionyesha kujifunza au kurudia.

Watoto wawili, labda wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye dawati la mbao na kutumia kompyuta za mezani. Wote wamevaa hedi za masikioni na wanaonekana wakiwa wamejikita katika kazi wanayoifanya kwenye kompyuta hizo.